Tukio la chanjo au sindano likitolewa kwa msichana mdogo. Kuna mtu aliyevalia barakoa ya kijani na grafu nyeupe anaonekana akichoma sindano kwenye mkono wa juu wa msichana. Uangalifu wake unaonekana kwenye mchakato wa sindano.